Jengo kubwa ambalo mashine ya kutoa na kuwekwa pesa imejengwa chini yake, mashine hii humruhusu mteja kuweka na kutoa pesa wakati na baada muda wa kazi kuisha bila shida yeyote.

Mashine kubwa ya umeme ya kuhifadhi na kutoa pesa ipo katika eneo la wazi, mashine hii hufanya kazi masaa ishirini na nne hivyo kumuwezesha mtumiwaji kuweza kupata pesa wakati wowote.

Sehemu ya ndani la jengo kubwa zimewekwa mashine mbili za kutoa na kuweka pesa. Sehemu hizi humsaidia mteja kuweza kuchukua pesa hata wakati ambao ofisi huwa zimefungwa.

Sehemu ya nje ya kuuzia magari, yamepangwa magari aina tofautitofauti. Magari haya yenye rangi ya kijivu na nyekundu, yamewekwa tayari kwa kumsubiria mteja aweze kuja kununua.

Teknolojia ya simu inakua kwa haraka, na hivyo taasisi za kifedha zimegundua miundo mbalimbali, ya kumsaidia mteja wake kupata fedha wakati wowote.

Mfanyakazi mmoja wa taasisi ya kifedha, amevalia fulana yenye rangi nyekundu pamoja na kitambulisho shingoni mwake. Mfanyakazi huyu anampa maelekezo mteja, namna mbalimbali ya kuweza kukopa na kujikwamua kiuchumi.

Ili kuongeza kasi ya kutuma na kupokea fedha, taasisi za kibenki zimeanzisha kadi nzuri ambazo humwezesha mtumiaji kuweza kutuma fedha ndani na nje ya nchi na kufanya malipo bila shida yoyote.

Taasisi za kifedha zimeanzisha mbinu mbalimbali za kuweza kumsaidia mteja wao kufanya manunuzi bila shida yoyote. Hii ni pamoja na kuanzisha kadi ambayo mtumiaji huweza kuchanja na kuweza kununua na kufanya malipo.

Taasisi za kifedha hutafuta wateja katika maeneo ya mitaa, kwenye tangazo hili linadhihirisha kuwa taasisi hii ya kifedha hupita mitaani na kuweza kusajili wateja wapya.

Eneo kubwa la nje ya taasisi ya kifedha ambayo imeundwa na jamii ya watu fulani, taasisi hii huruhusu watu kuweka na kutoa fedha katika muda uliokubaliwa.

Ili kurahisisha upatikanaji wa fedha, taasisi za kifedha zimeanzisha mtandao maalumu, ambao humuwezesha mtumiaji kuweza kutoa na kupokea pesa bila kwenda katika majengo yao.

Ndani ya taasisi moja ya kifedha mtalii kutoka nje ameshikilia fedha za kigeni, akitaka kuzibadilisha na kupata fedha zenye thamani ya nchi husika.

Ili kuweza kuweka na kutoa hela muda wowote ule, taasisi za kifedha zimeanzisha mashine maalumu ambazo humuwezesha mtu kuchukua hela bila kuhudumiwa. Mashine hizi humsaidia mteja kuweza kuchukua hela hata nyakati za usiku bila shida yoyote.

Taasisi ya kifedha ikiwemo benki ni sehemu sahihi na salama ya kutunza fedha kwa muda mrefu. Ili kufanya maendeleo kwa haraka inampasa mtu kutunza kiasi chake cha fedha kwenye taasisi hizi za fedha ili aweze kuzitumia katika wakati ujao.

Mtoa huduma moja katika taasisi ya kifedha amevalia fulana yenye rangi nyekundu, huku akijaribu kutoa mada kwa wateja wake. Hii ni sehemu ya huduma kwa wateja, ambayo huwavutia watu wengi na kuweza kujisajili na huduma hiyo.

Ndani ya taasisi ya kifedha katika eneo la mapokezi ameketi mhudumu mmoja anayetumia kompyuta, mhudumu huyu anamsikiliza mteja wake akiwa na sura yenye furaha.

Tangazo lililoandikwa kwa lugha ya kiingereza, likimaanisha kuwa, uhuru wa kutuma pesa na kupokea kwa kutumia mtandao wa simu bila kufika taasisi ya kifedha.

Ndani ya taasisi binafsi ya kifedha wateja mbalimbali wameketi kwenye viti huku wakiwa wanahudumiwa na wafanyakazi wa ofisi hiyo. Wateja hawa wamekuja kujifunza njia nzuri ya kuweza kupata mkopo.

Kutokana na uhalifu mbalimbali ikiwemo wizi taasisi za fedha zilianzisha mashine ambazo humruhusu mtu kuweka na kutoa fedha muda wowote, kijana mmoja anatoa fedha wakati wa jioni ili ziweze kumsaidia katika matumizi bila kuibiwa.

Taasisi ya kifedha ni sehemu salama ya kuhifadhi na kuweka pesa kwa muda kabla ya kupata matumizi. Katika eneo la nje mjasiriamali mmoja pamoja na mtumishi wa taasisi hii wamesimama wakijadiliana namna nzuri ya kuweza kukopeshana na kutatua matatizo yao.

Ndani ya nyumba ya starehe iliyo na mwanga wenye rangi tofauti ambayo ni buluu na nyekundu, amesimama kijana akiwa anasubiria huduma kutoka kwa mhudumu.

Ndani ya eneo kubwa la starehe lenye mwanga hafifu pamoja na majani bandia, wameketi vijana pamoja na watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume. Vijana hawa huvuta moshi wa sigara pamoja na kutumia vilevi ili kuweza kuburudisha nafsi zao.

Muhudumu mmoja katika nyumba ya mapumziko amesimama akiwa anawasubiria wateja wake. Nyuma ya muhudumu huyu zimepangwa chupa za mvinyo pamoja na chupa zenye kileo tayari kwa ajili ya kutumika na wageni.

Eneo la nje lililo zungukwa na jua kali pamoja na wingu angavu, bango linaashiria ba la sehemu ya mapumziko, limesimamishwa kandoka ndo ya eneo hili.

Eneo kubwa la ndani lenye mwanga hafifu, vijana wa kike na wakiume wameketi wakipata vinywaji vyenye vileo ndani yake. Hii inaashiria kuwa sehemu hii ni ya starehe.

Ndani ya eneo la starehe, vinywaji mbalimbali vyenye kilevi vimepangwa katika makabati marefu. Eneo hili limezungukwa na viti virefu pamoja na runinga ambayo ipo tayari kuwaburudisha wateja.

Eneo la ndani ya nyumba ya starehe yenye mwanga hafifu pamoja na makabati mapana yaliyojengwa kwa kioo, ndani ya makabati haya vimejaa vileo pamoja na chupa za mvinyo, tayari kwa matumii ya binadamu.

Eneo la ndani lililojengwa mahususi kwa ajili ya kupumzikia, eneo hili linauzwa vinywaji ambavyo vina kileo ndani yake na kilevi ili kuweza kumsababisha mtumiaji kuweza kuchangamka zaidi.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga bandia vimepangwa vinywaji vyenye vileo, huku mhudumu akihudumia wanywaji hii inaashiria kuwa, sehemu hii ni eneo la starehe.

Ndani ya sehemu kubwa ya kisasa yamepangwa makochi kwa unadhifu mkubwa huku yakiwa na rangi tofautitofauti. Chumba hiki kimezungukwa na picha za ukutani, mwanga bandia pamoja na vinywaji vya gharama. Hii inaashiria kuwa sehemu hii ni sehemu ya mapumziko.

Ndani ya nyumba moja ya starehe, muhudumu aliyevalia koti la mistari mirefu amesimama nyuma ya meza yenye vinywaji vikali. Muhudumu huyu huchanganya vinywaji hivi kwa kutumia barafu na kutengeneza kinywaji kilicho kizuri.

Mhudumu mmoja wa duka linauza vileo mbalimbali amesimama sehemu ya kuhudumia watu, huku akichanganya vinywaji mbalimbali na kutengeneza kinywaji chenye ladha nzuri.

Kinywaji chenye kilevi huuzwa na kutumia kwa binadamu wenye umri zaidi ya miaka kumi na nane. Ndani ya chumba kidogo ameketi mnunuzi huyu akiwa anatumia kinywaji hicho chenye kilevi.

Ndani ya eneo hili la starehe viti virefu pamoja na meza vimepangwa huku kukiwa kumezungukwa na picha na mwanga hafifu. Kwenye eneo hili mziki laini upo kwa ajili ya kuburudisha wateja.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu wenye rangi ya bluu, wameketi watu wakiwa wanajipumzisha kwa kutumia vinywaji mbalimbali aina ya pombe pamoja na juisi.

Sehemu ya nje ya eneo la starehe lililotengenezwa kwa meza ndefu ya mbao amesimama raia wa kigeni akiwa anafurahia maji ya matunda yaliyo kwenye bilauri iliyopo mkononi mwake.

Ndani ya duka ambalo linauza vileo vya aina mbalimbali, zimesimamishwa chupa zimesimamishwa chupa kubwa zenye vilevi ndani yake. Chupa hizi zimewekwa nakshi nzuri zikiashiria kua zinauzwa kwa gharama kubwa.

Ndani ya eneo la starehe, vijana wa kike wameketi, wakizunguka meza. Vijana Hawa wanachukua picha za mgando pamoja na picha za mnato vinywaji pamoja na mvinyo uliowekwa juu ya meza.

Baada ya muda wa kazi, binaadamu huitaji kupumzika na kufurahi pamoja na ndugu ma marafiki. Katika eneo la ndani lenye mziki mkubwa watu wakike na wakiume wameketi wakipata vinywaji mbalimbali huku wakifurahia mapumziko yao.

Ndani ya nyumba ya starehe vijana watatu wameketi kuzunguka meza moja. Huku juu ya meza hiyo kukiwa na vinywaji ambavyo vinakilevi ndani yake.

Kuwa na usafiri binafsi hurahisisha na kumfanya mfanyabiashara kuwahi kufika katika eneo lake la kazi. Gari nzuri yenye rangi ya damu ya mzee lipo tayari, kwa ajili ya kuchukuliwa na mnunuzi kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Eneo kubwa la kufanyia maonyesho ya magari yenye gharama kubwa. Eneo hili yamepangwa magari matatu, yenye magurudumu mapya yaliyopakwa rangi nyeusi.

Gari ni aina ya usafiri ambayo hutumika sana na binadamu, gari hili lenye rangi nyeusi limewekwa katika mazingira ya usafi tayari kwa ajili ya kuuzwa ili muuzaji aweze kujipatia kipato.

Mandhari nzuri ya nje iliyozungukwa na maua pamoja na majani yenye rangi ya kijani kibichi, magari mbalimbali yamepangwa katika sehemu ya maonyesho; sehemu hii imewekwa ulinzi mkubwa ili kuepusha wizi pamoja na ujambazi.

Magari mapya yasiyo sajiliwa ambayo hayajawahi kutumika yamepangwa katika msitari mmoja, hii inaashiria kuwa eneo hili nimaonyesho ya magari ambayo humsubili mteja aweze kununua.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga wa jua pamoja na hewa nzuri, yamepangwa magari ya kifahari yaliyopakwa rangi nyeupe magari haya yapo tayari kwaajili ya kuuzwa kwa mteja.

Duka kubwa linalouza bidhaa za magari yamepangwa magari ya aina mbalimbali, magari haya yenye rangi nyeusi pamoja na magurudumu yake yapo tayari kwajili ya kwenda kwa mteja.

Gari mpya yenye rangi ya hudhurungi imewekwa katika eneo la nje, gari hii ikiwa bado haijasajiliwa inamsubiri mtu aje kununua na hivyo muuzaji kuweza kujipatia kipato.

Eneo kubwa la maonyesho ya magari limetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Eneo hili limezungukwa na mashine ambazo huweza kunyanyua gari juu na kulishusha chini, hivyo kuongezesha mteja kuweza kulikagua gari kabla ya kufanya malipo.

Eneo la maonyesho ya gari, imewekwa gari yenye magurudumu meusi, ambayo imefunguliwa milango tayari kwa ajili ya kupimwa. Mnunuzi wa gari hili huja na fundi na kulipima kabla ya kulipia.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, amesimama mnunuzi mmoja. Mnunuzi huyu aliyevaa fulana nyeupe pamoja na suruali nyeusi, amesimama mbele ya gari akionyesha furaha, huku mdomoni mwake akiwa amevaa barakoa nyeusi.

Gari nzuri isiyo sajiliwa yenye rangi nyeupe imehifadhiwa katika eneo la nje. Hii inaashiria kuwa inasubiri mnunuzi ili aweza kuisajili na kuifanya kuwa mali yake halali.

Katika siku za karibuni biashara za uuzaji magari inakua kwa kasi sana, biashara hii humfanya muuzaji kupata faida kubwa katika kipindi kidogo sana.

Ili kuweza kufika sehemu ya mbali humlazimu abiria kuchukua usafiri wa gari. Gari hili limetengenezwa na liko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mtu yeyote aliye tayari.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari kimewekwa magari aina mbalimbali yaliyopakwa rangi nyeupe, kijivu pamoja na nyeusi. Ndani ya chumba hiki magari yamevelishwa magurudumu ya kupendeza, tayari kuuzwa kwa wateja.

Biashara ya kuuza magari ya kutembelea imepata kasi kubwa katika dunia ya sasa gari hili lililowekwa makaratasi ya nailoni linamsubiri mnunuzi ili aweze kulichukua.

Eneo la wazi lenye mwanga wa asili pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, magari ya kifahari yamepangwa katika mpangilio mzuri; magari haya yamewekwa sehemu hii kwa ajili ya kusubiria wateja.

Magari mawili ya kifahari yamewekwa katika sehemu ya nje huku yakiwa hayajasajiliwa. Magari haya yaliyofungwa magurudumu yamewekwa tayari yakimsubiria mteja aweze kununua.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia magari ya kifahari lililojengwa kwa vioo yamepangwa magari mbalimbali duka hili lipo kwenye ghorofa kubwa lenye ngazi za chuma pamoja na kuzungukwa na mimea yenye rangi ya kijani.

Eneo la nje lenye mwanga wa asili yamepangwa magari aina mbalimbali yenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na kijivu. Hii inaashiria kuwa sehemu hii ni wanauza magari.

Ili kutambua gari kama ni ya kisasa au ya zamani Kuna vitu mbalimbali vya kuangalia ikiwemo: unadhifu wa gari, redio, kiyoyozi na aina ya siti za makochi. Gari hili limeletwa kufanyiwa marekebisho kabla yakuuzwa kwa mnunuzi.

Eneo kubwa la ndani la kufanyia maonyesho ya magari limewekwa katika hali ya usafi. Ndani ya eneo hili limezungukwa na bango, pamoja na kompyuta mpakato ambayo hutunza kumbukumbu zote.

Kikapu kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia nguo, kimechorwa maandishi ikimaanisha ni sehemu maalumu ya kuweka sadaka pamoja na zaka. Kikapu hiki hutumika kwenye ibada za kikristu.

Ndani ya duka la kuuza vyakula vya binadamu mashine kubwa ya umeme ya kuuzia maziwa imewekwa pembezoni, mashin hii huweza kumsaidia muuzaji kuuza bidhaa za maziwa kwa muda mrefu bila kuharibika.

Hii ni mashine ya kuuzia maziwa, ambayo humpa mnunuzi uhuru wa kujipimia ujazo na aina ya maziwa anayo hitaji. Mashine hii, husaidia kuto poteza muda na kupanga foleni.

Mnunuzi mmoja wa bidhaa za maziwa amesimama mbele ya mashine, mashine hii humsaidia kuweza kununua kwa kutumbukiza sarafu na kujipimia ujazo anaoutaka kulingana na kiasi chake cha fedha.

Mteja wa maziwa ya ng'ombe amesimama mbele ya mashine ya kuuzia maziwa wa mteja huyu, aliyevaa shati la mikono mifupi anabonyeza vitufe ili kukadiria kiasi cha ujazo wa maziwa anachohitaji.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa katika eneo la nje la duka. Eneo hili lililozungukwa na uchafu wa plastiki pamoja na makopo huhatarisha mazingira haya, na kufanya mnunuzi kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya mlipuko.

Ndani ya duka moja la kijiji lililopakwa rangi ya bluu, kijani kibichi na nyeupe, meza kubwa ya kuuzia maziwa imewekwa katika hali ya usafi. Ndani ya duka hili ameketi muuzaji huku akiwa anasubiria wateja.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa amevalia kwa nadhifu, huku kichwani akiwa amevaa kofia kuepusha nywele zisidondokee katika bidhaa zake. Hii ni kumlinda mtumiaji asiweze kupata magonjwa hatarishi, ambayo yanaletwa na uchafu.

Ndani ya chumba kidogo imewekwa mashine yakuuzia maziwa ambayo imeharibika hivyo mashine hii haitumiki tena ili kuepusha mtumiaji kuto pata majongwa kama hamueba, tumbo na kuhara kwasababu ya kutumia bidhaa ndani ya chombo kilicho haribika.

Muuzaji wa maziwa ya ng'ombe amesimama nje ya mashine ya kuuzia maziwa, mashine hii humruhusu mnunuzi kununua maziwa bila kuhudumiwa na mtu yeyote.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa pamoja na jokofu limewekwa ndani ya chumba cha duka. Jokofu hili limepangwa madumu ya maziwa yenye ujazo wa lita tano.

Ndani ya chumba kidogo mashine ya kuhifadhia na kuuzia maziwa imewekwa karibu na mlango, mashine hii hutumika kwa ajili ya kuweka maziwa ya moto na ya baridi.

Vijana watatu wa jinsia ya kike na kiume wamekaa katika viti huku wakinywa maziwa, vijana hawa wamenunua maziwa haya kutoka kwenye mashine ya maziwa ambayo, wamejihudumia wao wenyewe.

Maziwa ni bidhaa kutoka kwa ng`ombe ambayo huongeza protini, vitamini pamoja na kuongeza radha katika chakula. Kwenye eneo dogo la ndani mashine ndogo ya kuuzia maziwa imewekwa tayari, kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Mtambo mdogo wa umeme wa kuchakata maziwa umewekwa katika chumba cha duka. Mtambo huu husaidia wapita njia kuweza kujihudumia wenyewe pasipo kutoka kwa muuzaji.

Wanakijiji wa eneo wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wamepanga foleni wakihitaji kununua bidhaa za maziwa. Bidhaa hizi ni pamoja na maziwa freshi, jibini, samli pamoja na maziwa mgando.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa, imewekwa katika eneo la nje ya dukwa kubwa. Mashine hii iko tayari kwa ajili ya kutoa maziwa ya moto na ya baridi, kwa ajili ya kutumika kwa muda huu.

Mtoto mdogo wa shule ya msingi amesimama mbele ya makabati yaliyo hifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa, bidhaa hizi zimewekwa katika ujazo tofauti, na hivyo kumpa uhuru mteja huyu kuchagua bidhaa ambayo inaendana na kiasi chake cha pesa.

Nje ya eneo la kuuza bidhaa za maziwa, kama vile mayai, chakula pamoja na maziwa mgando, wameketi vijana wawili. Eneo hili limetundukwa bango kubwa linaloelezea kuwa bidhaa za maziwa hupatikana katika duka hili.

Ndani ya duka moja lililopo ndani ya kijiji, mununuzi anaingia akiwa amevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyekundu; mnunuzi huyu ameingia kwa ajili ya kununua maziwa.

Ili kujiongezea kipato, mjasiriamali hubuni njia mbalimbali za kumuongezea pesa. Kwenye eneo la nje, mjasiriamali wa maziwa amejenga kibanda ambacho huuza maziwa freshi, tayari kwa kutumika na binadamu.

Mfanyabiashara mdogo amesimama mbele ya meza kubwa huku akiuza bidhaa za maziwa. Mfanyabiashara huyu huuza vitu kama vile: maji, maziwa, jibini pamoja na samli.

Duka kubwa la bidhaa za maziwa limefunguliwa kwa ajili ya kutoa huduma hiyo duka hili linauza maziwa yakiwa freshi, mtindi, jibini pamoja na samli.

Eneo la ndani linalo zungukwa na ndoo ya uchafu, ndoo safi ya kuwekea maziwa, chupa na bakuli imewekwa machine ya kuuzia maziwa. Mashine hii humruhusu mtu kujihudumia mwenyewe pasipo kumsubiria muuzaji.

Ndani ya duka kubwa la reja reja amesimama mnunuzi pamoja na muuzaji, muuzaji anamsaidia mnunuzi jinsi ya kuchagua bidhaa nzuri kulingana na kiasi cha fedha alicho nacho.

Muuzaji mmoja wa taifa la kigeni, amesimama nje ya duka la maziwa pamoja na mayai ya kienyeji, huku akiwa amezungukwa na birika, ndoo pamoja na maji ya kunywa.

Katika kipindi cha jua wateja wengi hununua vimiminika vyenye baridi ili kuweza kupoza makoo yao. Nje ya duka majokofu mawili ya soda yamewekwa na kuuzwa vinywaji hivi kwa ajili ya kuwasaidia wateja.

Wanunuzi mbalimbali wa bidhaa ya maziwa ya ng'ombe wamepanga foleni ili kupata huduma ya bidhaa hiyo, wanunuzi hawa wa jinsia ya kiume wamekaa kwenye mwanga wa kutosha pamoja na hewa nzuri.

Katika duka dogo ambalo huuza bidhaa aina moja ya maziwa tu, mnunuzi na muuzaji wakiwa wamesimama kwa pamoja maziwa haya huuzwa yakiwa yamoto au yabaridi.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ambalo limejengwa kwenye jengo la ghorofa pamoja na kuzungukwa na milango ya geti lenye rangi ya bluu. Mfanyabiashara amesimama kwa nje ili kukaribisha wateja wake.

Eneo dogo la ndani lenye mwanga bandia imewekwa mashine ndogo ya kuuzia maziwa, mashine hii hutoa maziwa yaliyo freshi tayari kwa kutumiwa na binadamu.

Eneo dogo la ndani limewekwa mashine ya kuuzia maziwa huku likiwa ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe hii inaashiria kuwa maziwa yanayopatina kwenye mashine hii yanatokana na mnyama huyu.

Mhudumu mmoja anayeuza bidhaa za maziwa amevalia kofia ya nailoni pamoja na koti jeupe, hii inaonyesha usafi mkubwa wakati wa kumhudumia mteja.

Mashine ya kisasa yakuuzia maziwa, imetengenezwa na kuwekwa ndani ya chumba cha duka. Nje ya mashine hii viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu bahari vimewekwa tayari kwaajili ya kupokea wateja.

Mashine za kuuzia maziwa, zinapaswa kusafishwa kwa ubora sana, ili kuzuia maambukizi ya magonjwa ya mlipuko, mashine hizi husafishwa kwa sabuni pamoja na vitambaa vya vitaulo ili kuweza kukausha na kuondoa unyevu nyevu wote kabla ya matumizi.

Eneo dogo lililo pembezoni mwa mji limejengwa duka linalouza bidhaa za maziwa. Wanunuzi wamepanga foleni wakisubiria huduma hii kutoka kwa muuzaji.

Mtumiaji wa maziwa freshi amesimama mbele ya mashine, akiwa amekinga kikombe cha udongo. Mtumiaji huyu amejihudumia mwenyewe, bila usaidizi wa muuzaji.

Pembezoni mwa duka amesimama mnunuzi mwenye jinsia ya kike, ambaye amevaa fulana ya kijivu pamoja na sketi yenye rangi nyeusi. Mnunuzi huyu anasubiria huduma ya kupewa maziwa tayari kwa kwenda kuitumia.

Duka dogo la kuuzia bidhaa za maziwa kama vile mtindi, jibini na samli liko wazi. Duka hili lina muuzaji ambaye ameketi akimsubiri mnunuzi ili aweze kumuhudumia.

Eneo la nje ya duka la kuuzia bidhaa za maziwa wanakijiji wamepanga foleni tayari kwa kupata huduma ya maziwa, wanakijiji hawa huweka maziwa yao katika vifungashio vya plastiki.

Maziwa yaliyotibiwa vizuri, humsaidia binadamu kupata virutubisho mbalimbali. Huweza kutumika kutengeneza vitafunwa aina ya maandazi, chapati, kalimati na vitumbua. Pia huweza kutumika kwa watoto pamoja na kutengeneza chai.

Ili kupata wateja wengi wa bidhaa za maziwa, muuzaji hulazimika kuwa msafi pamoja na kuvaa mavazi nadhifu, kwenye duka dogo la kuuzia maziwa, muuzaji amevalia koti lefu lenye rangi nyeupe.

Ndani ya duka dogo la kuuza bidhaa ndogondogo, mnunuzi ameshikilia chupa kubwa yenye ujazo wa lita moja na nusu. Akiwa ameweka maziwa freshi ndani ya chupa hiyo.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba cha duka. Mashine hii inauza maziwa ya ng'ombe halisi kwa mtu yoyote kwa kutumia sarafu.

Eneo dogo la nje limejengwa kibanda kwa kutumia mabati na chuma na ku wekwa mashine ya kuuzia maziwa, ndani ya kibanda hiki amesimama muuzaji akijaribu kuangalia wateja wanaokuja na kutoka kwenye eneo lake.

Maziwa hutoa virutubisho vizuri sana katika mwili wa binaadamu, ndani ya chumba kidogo imewekwa mashine ambayo mtu pekee anaweza kujihudumia bila kusaidiwa na mtu yeyote.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa imewekwa katika eneo la nje ya duka mashine, hii imepakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe huku ikichora picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Sehemu kubwa ya duka iliyopangwa mashine mbalimbali za kuuzia maziwa. Sehemu hii inaashiria kuwa ni duka la kuuzia mashine hizi kabla ya kwenda kufungwa katika maeneo ya mtaa.

Mashine ndogo ya kuuuzia maziwa ambayo yapo tayari kwa matumizi ya binadamu ipo ndani ya chumba kidogo cha duka. Mashine hii ipo karibu na spika pamoja na mashine ya usafi.

Wanunuzi wawili wa bidhaa za maziwa wamesimama kwenye eneo la nje la duka. Kwenye duka hili jokofu lililohifadhi bidhaa za mtindi limesimamishwa ili kuweza kuwasaidia wanunuzi wasipate shida ya kuingia ndani.

Ndani ya kibanda kidogo mashine mbili za kuuzia maziwa zimepangwa katika mstari. Mashine hizi husafishwa kwa maji ya moto ili kuua vijidudu na kupunguza waduda warukao kama vile inzi.

Mnunuzi wa bidhaa za maziwa amesimama katika mashine kubwa ya kuuzia maziwa ya aina mbalimbali, mnunuzi huyu amevaa vitabu vyenye rangi nyekundu, koti lenye rangi nyeusi pamoja na fulana ya kijivu.

Maziwa ni aina ya chakula inayotupatia virutubisho kama protini katika miili yetu. Mwanamke mmoja anauza maziwa katika mashine ndogo ambayo inampatia kipato.

Mashine ndogo na safi ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba cha duka, mashine hii imefungwa mara baada ya maziwa yaliyowekwa ndani yake kuweza kuisha.

Kijana mmoja mwenye jinsia ya kiume aliyevaa fulana yenye rangi nyekundu pamoja na suruali ndefu. Amesimama karibu na mashine ya maziwa huku akitaka kupata huduma hii.

Katika eneo la nje lililozungukwa na majengo marefu pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi, mashine ya maziwa imewekwa kwa ajili ya kuhudumia wanunuzi wanaohitaji bidhaa hiyo.

Eneo dogo la nje lililozungukwa na madumu, mipira wa maji pamoja na mabomba, ikiashiria kuwa sehemu hii hutumika kusafishia mashine ya kutolea maziwa.

Eneo la nje imesimamishwa Mashine kubwa ya kuuzia bidhaa za maziwa, pembezoni mwa Mashine hii umetundikwa mtungi wa kuzimia moto na hutumika nyakati za shida.

Ndani ya chumba kidogo cha ofisi kilichowekwa meza ya mbao pamoja na vitu mbalimbali, imewekwa mashine ya kujihudumia yenyewe ya kuuza maziwa. Mashine hii imepakwa rangi mbalimbali, kama vile nyeupe na bluu.

Mnunuzi wa bidhaa ya maziwa amesimama kwenye mashine ya kuuzia bidhaa hiyo. Mnunuzi huyu anabonyeza vitufe ikiashiria anaweka aina ya ujazo anaoutaka.

Nje ya duka la kuuzia maziwa, imesimama pikipiki iliyobeba dumu kubwa la kuhifadhia maziwa. Hii inaashiria kuwa kifaa hichi kimebeba maziwa kwa ajili ya kumimina ndani ya mabirika ya kuuzia maziwa.

Eneo la nje lenye mwanga wa asili lililozungukwa na basi la abiria imewekwa mashine ya kuuzia maziwa. Mashine hii huwasaidia abiria kujipatia bidhaa ya maziwa kabla ya kuanza safari.

Duka la rejareja la kuuzia bidhaa za maziwa pamoja na vitafunwa, wamesimama watu wawili wa jinsia ya kiume, watu hawa mmoja akiwa ni muuzaji na mwingine akiwa ni mnjnuzi.

Maputo yenye rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe yamepangwa katika mlango wa duka linalouza maziwa, hii inaashiria kuwa duka hili ni jipya katika eneo hili la kazi.

Duka kubwa la maziwa limejengwa kwenye jengo refu la ghorofa. Duka hili huuza maziwa, chai pamoja na kahawa inayotokana na bidhaa hii.

Ndani ya chumba kidogo mashine mbalimabli za kuuzia maziwa zimepangwa, huku zikiwa zimefunikwa na makaratasi ya nailoni; hii inaashiria kuwa ili ni eneo la kuuzia mashine hizi.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa katika mtaa ili kurahisishia wanakijiji kutembea umbali mrefu kwenda kufata huduma hiyo, mashine hii huwasaidia mwanakijiji hata nyakati za usiku.

Eneo la duka lililowekwa bango kubwa lenye mnyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa duka hili linauzwa bidhaa zenye kutokana na maziwa ya ng'ombe.

Duka dogo la kuuzia bidhaa zinazotengenezwa kwa maziwa limewekwa wazi huku likiwa limepakwa rangi nyeupe na rangi ya bluu. Duka hili huuza maziwa ya moto pamoja na ya baridi tayari kwa matumizi ya binadamu.

Ndani ya chumba kidogo wamesimama watu wawili wa jinsia ya kike na yakiume mmoja akimfundisha mwenzie namna ya kutumia mashine hii ya kuuzia maziwa, bila kupata hasara yoyote kwenye ujazo pamoja na fedha.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa imefunguliwa tayari kwa ajili ya kusafishwa, hii umsaidia mteja kupata virutubisho vinavyohitajika kutoka kwa maziwa bila kupata magonjwa yoyote.

Eneo la nje la duka ambapo limewekwa tangazo linaloashiria kuwa sehemu hii huuzwa maziwa pia hupatikana huduma za kifedha, kama vile kutoa pamoja na kuweka kwa kutumia mtandao wa simu.

Ndani ya eneo la duka, mashine ya kuuzia maziwa limewekwa tayari kwa kumsaidia mnunuzi kupata huduma hii. Hii humsaidia mnunuzi kupata huduma kwa haraka bila kupanga foleni.

Duka kubwa la kukusanya maziwa ya ng'ombe kutoka kwa wafugaji na kuuza kwa wanakijiji, kwenye duka hili wafugaji hukusanya maziwa hayo na kwenda kuuza ili kuweza kujipatia kipato.

Mnunuzi mmoja wa maziwa freshi amesimama nje ya duka akiwa anatoa pesa kwa ajili ya kulipia maziwa. Mnunuzi huyu amevaa fulana pamoja na kofia inayomzuia na upepo mkubwa pamoja na baridi.

Mashine ndogo ya kuuzia maziwa iliyotengenezwa kwa magurudumu madogo, ya chuma imewekwa ndani ya chumba cha duka. Mashine hii ipo tayari kwa ajili ya kumhudumia mtu yeyote anayehitaji bidhaa ya maziwa.

Ndani ya chumba kidogo mashine mbili za maziwa zimewekwa kwa pamoja ili kumsaidia mtumiaji kuweza kujihudumia mwenyewe, mashine hizi zimewekwa katika hali ya usafi na kuwekwa lugha nyepesi ili kumsaidia mtumiaji kutumia bila shida yoyote.

Ndani ya duka kubwa imewekwa mashine ya kuuzia maziwa, mashine hii imewekwa na wataalamu ili kuzuia kupata hasara pale mtu anapojihudumia mwenyewe.

Wateja wamesimama sehemu ya nje ya duka huku wakiwa wameegemea makabati makubwa yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na vioo. Muuzaji anauza vitu mbalimbali kama vile chupa pamoja na bidhaa za watoto.

Duka la mjasiriamali anayeitwa yustina, limewekwa katika hali ya usafi linauza maziwa. Duka hili linauza maziwa yakiwa yamoto au yakiwa ya baridi.

Kundi dogo la wanakijiji waliokaa kwa lengo moja wametengeneza biashara ya kuuza maziwa ya ng'ombe. Kundi hili huuza maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mashine ya kisasa bila kupanga foleni.

Ng'ombe hutoa bidhaa bora ikiwemo maziwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Maziwa haya huuzwa kwenye maduka mbalimbali ikiwemo duka ambalo humfanya mtumiaji kuweza kujihudumia mwenyewe bila kusubiri kuhudumiwa.

Eneo la ndani lenye mwanga bandia limejengwa duka kubwa linalouza bidhaa za maziwa pamoja na viungo mbalimbali vya chakula eneo hili linamwezesha mteja kujihudumia mwenyewe bila kupoteza muda.

Mshine ndogo ya kuuzia maziwa freshi imefungwa nje ye duka. Mashine hii iliyopakwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya uwaridi imechora picha ya ng`ombe pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Wateja wengi wamesimama katika foleni kwenye mashine ya kuuzia maziwa. Mashine hii iliyopo kando ya barabara, inafanya wapita njia waweze kutimiza haja zao bila shida yoyte.

Kwenye eneo la ndani mashine mbili za maziwa zimefungwa ili kutoa huduma hii kwa kila mpita njia, mashine hii husaidia kukamilisha na kutoa huduma kwa mteja hata nyakati za usiku.

Ndani ya duka kuna mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe pamoja na nafaka ambazo ziko tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Duka hili limepangwa kwa unadhifu mkubwa.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba huku kukiwa kumezungukwa na mwanga bandia, mashine hii iliyochorwa picha ya kikombe pamoja na ng'ombe imewekwa katika hali ya usafi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga wa jua lenye vibanda vya kuuzia maziwa freshi, eneo hili linauza maziwa kutoka kwa wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe na mbuzi.

Duka lililochora picha ya ng'ombe ikiashiria kua sehemu hii wanauza bidhaa za maziwa, muuzaji akiwa amevalia kwa usafi kofia ili kuzuia nywele zisiingie kwenye bidhaa zake pamoja na koti jeupe.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa imewekwa kwenye eneo la nje, mashine hii imesafishwa ili kuzuia vijidudu na magonjwa nyemelezi kumpata mtumiaji wa maziwa haya.

Ndani ya chumba kimoja zimepangwa Mashine nne tofauti za kuuzia maziwa, hii inaashiria chumba hiki ni duka la kuuzia Mashine za kuuza maziwa.

Ndani ya duka la chakula pamoja na nafaka, mashine ndogo ya kuuzia maziwa imewekwa. Mashine hii humsaidia mfanyabiashara kuweza kuhudumia wateja wawili kwa wakati mmoja.

Dereva mmoja wa chombo cha moto aina ya pikipiki maziwa haya huwekwa katika mashine ambayo hutumika kuuzia maziwa

Maziwa yanayokamuliwa kutoka kwa ng'ombe huweza kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa freshi, maziwa mtindi ya kawaida pamoja na maziwa mtindi yaliyowekwa ladha. Kwenye duka dogo, bidhaa hizi za maziwa zimewekwa na kupangwa kwa ustadi mkubwa.

Eneo la chumba maalumu ambapo limewekwa mashine ya kuuzia maziwa bila kupata msaada wa muuzaji. Mashine hii hutumia umeme na hivyo kumwezesha mtumiaji kuweza kubonyeza vitufe na kujipimia ujazo anaohitaji.

Duka la kuuzia bidhaa za maziwa limejengwa katika eneo la nje, huku likiwa limepakwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya bluu. Muuzaji akiwa ameketi kwenye eneo la ndani ili kujizuia na jua akiwa anawasubiria wateja.

Ili kukata kiu na kuburudisha koo binadamu huweza kutumia vimiminika kama vile: soda, maji pamoja na maziwa. Kwenye eneo la ndani majokofu yamepangwa huku kukiwa na bidhaa za maziwa kama vile: maziwa freshi, maziwa mgando pamoja na soda baridi.

Kifaa kidogo cha kuuzia maziwa kimefunguliwa mlango wa kioo ili kuweza kuweka maziwa ambayo yalikuwa yameisha. Kifaa hiki huifadhi maziwa yakiwa katika hali ya joto au katika hali ya baridi.

Ndani ya mgahawa mdogo vijana wa kiume wameketi katika viti wakiizunguka meza, huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia vikombe vya maziwa freshi.

Mjasiriamali mmoja mwenye jinsia ya kike amesimama ndani ya duka huku akiwa anapima maziwa. Mwanamke huyu anatumia vikombe visafi pamoja na ndoo iliyosafishwa ili kuepuka kumpa magonjwa mnunuzi wa maziwa.

Muuzaji wa maziwa freshi amesimama katika eneo la ndani huku akiwa ameshikilia birika akipima maziwa. Maziwa haya yapo tayari kwa ajili ya kwenda kutumika kwa matumizi ya kila siku.

Ili kutopata magonjwa mbalimbali kama vile; amoeba, kuharisha na kutapika, maziwa ya ng'ombe yanahitajika kuwekwa kwa usalama. Ndani ya duka dogo la maziwa muuzaji pamoja na mnunuzi, wanaweka maziwa katka vikombe vilivyo safi, ili kuweza kutumika bila shida yoyote.

Ili kuhudumia wanakijiji wengi zaidi kwa wakati mmoja mjasiriamali aliamua kutengeneza mashine ambayo itahudumia watu wengi kwa wakati mmoja, mashine hii huuza maziwa kwa kutumbukiza sarafu na kuweza kukinga na kujipimia kiasi unachohitaji.

Mashine kubwa za kuuzia maziwa zimewekwa ndani ya duka kubwa la rejareja, mashine hii imezungukwa na bidhaa nyingine kama vile maji pamoja na chupa za maji ya matunda.

Ndani ya chumba imewekwa mashine ya kuuzia maziwa freshi. Mashine hii imeandikwa maneno ya kiingereza pamoja na kuchorwa picha ya ng'ombe anayekamuliwa.

Maziwa ya ng'ombe hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupikia, samli, jibini pamoja na maziwa ya mgando. Ndani ya chumba kidogo mjasiriamali wa kuuza maziwa ametengeneza kibanda kizuri kwaajili ya kuuza maziwa.

Duka kubwa linalomilikiwa na kundi la wafugaji pamoja na wakulima. Duka hili linauza vifaa ambavyo hutumika na wakulima, wafugaji, pamoja na bidhaa zinazotokana na shughuli zao.

Nje ya duka dogo la bidhaa za ndani, limewekwa bango kubwa linaloashiria kuwa ni sehemu ya kuuza bidhaa za maziwa. Pembezoni mwa bango hili imewekwa mashine ndogo ya maziwa; hivyo kumsaidia muuzaji kuweza kuhudumia watu wawili kwa pamoja.

Duka dogo linalouza bidhaa ndogondogo za maziwa limejengwa kandokando ya kijiji, ndani ya duka hili bidhaa kama vile chai ya maziwa, maziwa mtindi, samli na jibini huweza kupatikana.

Ili kupunguza magojwa mbalimbali yanayotokana na kunywa maziwa yasiyochemshwa au maziwa yasiyoiva vizuri, mashine ya kuuzia maziwa imetengenezwa tayari kwa kutoa huduma hii bila kumletea matatizo mtumiaji.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa imewekwa katika eneo la ndani, mashine hii ina sehemu mbili hivyo kuruhusu wanunuzi wawili kuweza kuhudumiwa kwa pamoja.

Ili kutoa maziwa yaliyobora muuzaji huchuja maziwa kwa kutumia chujio safi kuelekea kwenye birika na hivyo kumfanya mnunuaji kupata maziwa yaliyosafi na salama.

Vitanda huweza kutengenezwa kwa kutumia: magodoro, mbao, chuma au nguo. Ndani ya duka dogo la samani vitanda vizuri vimetengenezwa kwa kutumia chuma na mbao, na hivyo kukipa thamani kubwa kitanda hiki.

Ndani ya duka kubwa la kuuza thamani za ndani limewekwa vitu, kama vile makochi meza pamoja na makabati ya kuweka runinga.

Makochi yanayowekwa eneo la sebule ya nyumba yametengenezwa kwa ustadi mkubwa, makochi haya yenye rangi ya maziwa yapo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Ili kuipa nyumba muonekano mzuri na nadhifu inampasa mtu kuweka thamani mbalimbali kama vile masofa, meza na makabati yenye thamani kubwa. Ndani ya duka hili bidhaa zote hizi zinapatikana.

Viti vinavyotumika sehemu ya kula vimewekwa katika eneo la nje. Viti hivi vimetengenezwa kwa kitambaa chenye rangi ya kijivu pamoja na miguu ya mbao.

Eneo dogo la nje limewekwa kitanda kilichotengenezewa kwa mbao pamoja na chaga. Kitanda hiki kipo tayari kwaajili ya kuuzwa na kuweza kutumika.

Usingizi mzuri huchangiwa pamoja na aina ya kitanda ambayo mtu huyo hutumia katika eneo la nje kitanda kizuri cha mbao kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa ili kumruhusu mtumiaji kupata usingizi mwanana.

Sehemu ya nje ya duka makochi yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa yamewekwa yakisubiria wateja. Makochi haya yamewekwa karibu na barabara ili kuweza kuwafanya wateja waweze kuyaona kwa urahisi.

Fundi seremala yupo katika karakana ya mbao akijaribu kuchana mbao mbalimbali ili kutengeneza samani za ndani, fundi huyu hutengeneza samani kama vile kabati, makochi pamoja na meza.

Ili kujiongezea kipato, mjasiriamali aina ya seremala huzipa bidhaa zake muonekano mzuri na hivyo kuuza kwa bei ya ghali zaidi, ndani ya chumba kidogo mjasiriamali huyu ameamua kuweka meza pamoja na vistuli vinne ili kuweza kuviuza vyote kwa pamoja.

Makochi ya kuwekwa katika sebule yametengenezwa katika hali ya kisasa makochi haya ya mbao, yamewekwa karibu pamoja na meza na viti vya sehemu ya kulia chakula.

Ndani ya duka kubwa la samani yametengenezwa makochi, meza pamoja na vitanda katika ustadi mkubwa sana. Makochi haya yenye rangi ya kijivu yamenakshiwa pamoja na miito yenye rangi ya machungwa pamoja na rangi nyeupe.

Katika duka la samani za kisasa yamepangwa magodoro pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Eneo hili la maonyesho lipo karibu na barabara na hivo kumsaidia muuzaji kuweza kutangaza bidhaa zake kwa urahisi.

Duka kubwa la thamani ambalo huuza meza zilizo tengenezwa na mbao ngumu pamoja na viti, ambavyo huwekwa kwenye sehemu kama vile hoteli pamoja na baa kubwa. Duka hili linauza thamani ndani na nje ya nchi.

Ndani ya chumba cha kuuzia samani, makochi yaliyotengenezwa kwa godoro, sufi pamoja na mbao yamependezeshwa kwa mito midogo yenye rangi ya manjano.

Kitanda cha mbao kilichotengenezwa kwa mbao ngumu kimewekwa katika eneo la nje, kwenye eneo hili vitanda vingine vimewekwa. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya kuuzia vitanda.

Duka kubwa linalouza samani aina ya makochi lipo katika eneo la wazi, duka hili limesheheni masofa yenye rangi ya maziwa, nyekundu pamoja na rangi ya kijivu.

Bidhaa za mbao aina ya viti pamoja na meza, zipo katika eneo la nje. Hii inaashiria samani hizi, zipo katika matengenezo kabla ya kwenda kuuzwa.

Samani zilizo bora huboresha muonekano wa sehemu na hivyo kuipa hadhi kubwa. Ndani ya chumba hiki, samani za makochi pamoja na meza zenye rangi nyeusi na rangi ya machungwa imeipa muonekano mzuri na kuonekana kuwa ina thamani kubwa.

Ili kujiongezea kipato na kuipa thamani kazi, seremala huamua kutumia ubunifu wa kutengeneza makochi katika ustadi mkubwa. Katika eneo la nje makochi aina ya sofa; yametengenezwa kwa rangi ya kupendeza na hivyo kutegemewa kuuzwa kwa bei ya juu.

Duka kubwa lenye mwanga mkubwa bandia lililopangwa bidhaa aina ya vitanda. Vitanda hivi vimetandikwa kwa ustadi mkubwa ili kuongeza thamani na kumvutia mteja aweze kuchagua na kununua.

Fundi seremala yuko kwenye kibanda kidogo kilicho ezekwa na bati pamoja na kusimamishwa na mbao. Fundi huyu aliyevaa nguo ya mikono mirefu anaranda mbao tayari kwa kuitengeneza kitanda.

Ubunifu katika Kazi huongeza thamani ya bidhaa na hivyo kuleta kipato kikubwa zaidi. Ndani ya eneo la duka la samani bidhaa aina ya viti na meza zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kuuzwa kwa bei kubwa.

Kwenye eneo la maonyesho ya samani za ndani yamepangwa makochi, pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao. Viti hivi vilivyotengenezwa kwa rangi ya kahawia vimepangwa kuzunguka meza ya mbao.

Kwenye eneo la karakana lililozungukwa na mbao pamoja na viti vibovu, amesimama fundi seremala aliyevalia fulana pamoja na kamba ndefu ya kupimia.

Ndani ya duka linalouza samani yamepangwa makochi mbalimbali yaliyotengenezwa kwa rangi za kijivu pamoja na rangi za maziwa. Makochi haya yamebandikwa bei ili kumsaidia mteja kutokuuliza kwa muuzaji.

Duka kubwa la samani lililiowekwa makochi, meza pamoja na makabati. Duka hili limezungukwa na picha kubwa za ukutani zikiongezea uzuri pamoja na uthamani, makochi haya yametengenezwa kwa kutumia vifungo, mbao, godoro pamoja na kitambaa.

Mara baada ya kutengeneza bidhaa, mfanya biashara wa samani hutoa bidhaa zake kutoka karakana na kuziweka ndani ya chumba safi, hivyo kumfanya mnunuzi kupata sehemu kubwa ya kuchagua na kuona biashara hii kwa uzuri zaidi.

Eneo kubwa la nje ambapo samani aina ya masofa yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa yamewekwa tayari kusubiria wateja. Masofa haya yametengenezwa kwa rangi nyeusi na kupitisha nyaya ili kumuwezesha mteja kuweza kutumia umeme wakati akiwa amekalia kochi hili.

Mandhari ya nje yenye mwanga wa jua pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, samani aina ya viti vya mbao pamoja na meza zimepangwa kwenye mpangilio mzuri ili kuweza kumvutia mteja.

Ndani ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za ndani, meza pamoja na viti vya maofisini, vimepangwa Ili kusubilia mnunuzi, viti hivi vimetengenezwa kwa kisasa kwa kutumia ngozi na chuma hivyo kumfanya mnunuzi kuweza kufurahia wakati wa kuvitumia.

Ubunifu katika kazi huongeza thamani ya bidhaa hivyo kuweza kuongeza kipato kwa mbunifu. Ndani ya chumba kidogo meza ya mduhara iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa ipo tayari kwajili ya kuuzwa.

Ndani ya duka kubwa la samani lililopanbwa maputo yenye rangi nyeupe pamoja ba njano zimepangwa samani zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa; samani hizi zikiwemo masofa, makabati ya vyombo, makabati ya nguo pamoja na vitanda.

Ili kupumzika vizuri binadamu huitaji kulala sehemu iliyosafi na iliyonyooka, ndani ya chumba kidogo samani aina ya kitanda, kabati pamoja na kiti vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa hivyo kuviongezea thamani bidhaa hizo.

Sehemu kubwa ya duka iliyoandikwa kwa mabango yenye maandishi ya kiingereza, yakiashiria kuwa sehemu hii kunapunguzo la bei kubwa, hivyo kumfanya mteja kuweza kupata bidhaa kwa bei ndogo.

Eneo la wazi lenye mwanga wa jua pamoja na hewa ya kutosha, vitanda mbalimbali vilivyotengenezwa kwa chuma pamoja na mbao vimepangwa tayari kwa kumsubiria mteja.

Samani za ndani zimewekwa katika eneo la nje lililozungukwa kwa nyumba iliyojengwa kwa mabati, samani hizi zimetengenezwa kwa mbao, kitambaa cheusi pamoja na magodoro.

Eneo dogo la nje lenye mwanga wa jua, zimepangwa sturi pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao. Meza hizi ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa kwa mteja kwa ajili ya matumizi.

Mjasiriamali wa samani za ndani aina ya makochi anazunguka katika eneo lake la biashara, akijaribu kuangalia masofa aliyoyatengeneza na kumchagulia mteja wake tayari kwa ajili ya matumizi.

Duka kubwa lililotengenezwa kwa milango ya vioo, linauza samani kwa bei ya juu. Ndani ya duka hili kuna samani kama vile: viti vya kulia chakula, makochi na vitanda.

Ili nyumba ipendeze na iwe ya kisasa inahitaji samani ambazo zimetengenezwa katika ubora mkubwa. Ndani ya chumba kidogo samani kama vile meza, makapeti pamoja na vitanda, vimepangwa kwa ustadi mkubwa, ili kuleta muonekano mzuri.

Sehemu ya maonyesho ya samani za ndani imepangwa katika ustadi mzuri. Makochi haya yametengenezwa kwa kitambaa chenye rangi ya kijivu pamoja na kuwekwa mito midogo yenye rangi ya manjano, rangi ya machungwa pamoja na rangi nyekundu.

Ndani ya eneo la duka, zimepangwa samani za ndani kama vile vitanda, makochi, meza ambazo zimetengenezwa kwa kitambaa. Bidhaa hizi zipo tayari kwa ajili ya matumizi ya binadaamu.

Duka kubwa la ndani ambalo limetengenezwa kwa mwanga bandia lililozungukwa na picha za ukutani, zuria pamoja na vitambaa vya makochi. Duka hili linauza samani ambazo zimetengenezwa kwenye ubora mkubwa.

Ndani ya karakana ya kutengenezea samani, fundi mmoja anaranda mbao ili kuweza kutengenezea vitanda pamoja na meza. Fundi huyu anatumia kifaa cha umeme huku akiwa amevalia koti la mikono mifupi.

Eneo la nje la duka linalouza samani za ndani aina ya makochi limepangwa masofa yenye rangi ya kijivu. Eneo hili limejengwa kwa kutumia mabati yaliyopakwa rangi nyekundu pamoja na rangi ya njano.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma vimepangwa katika eneo la nje. Pia vimepakwa rangi nzuri nyeusi na dhahabu pamoja na rangi nyeupe.

Kwenye eneo la nje samani aina ya sofa imewekwa ikiwa imetengenezwa kwa rangi mbali mbali, mnunuzi mmoja ameketi kwenye makochi haya ili kuangalia ubora.

Ndani ya karakana ya kutengenezea thamani za ndani mafundi wawili wamesimama wakiranda mbao, hii ni moja ya tukio ambalo hufuata kabla ya kutengeneza thamani kama vile makabati pamoja na meza.

Mpangilio wa rangi hufanya nyumba ionekane ya thamani. Makochi haya yaliyotengenezwa kwa vimito vidogo vyenye rangi ya njano inayofanya nyumba ionekane yenye rangi ya kuvutia.

Ndani ya chumba kidogo cha kuuzia samani, zimepangwa bidhaa mbalimbali kama vile makochi pamoja na kabati la kuwekea runinga, kabati hili limetengenezwa kisasa hivyo kumruhusu mtumiaji kuweka vitu vingi katika kabati moja.

Samani nzuri za ndani aina ya makochi zimewekwa katika eneo la wazi, makochi haya yametengenezwa kwa kutumia magodoro pamoja na mbao huku yakipendezeshwa kwa mito midogo ya rangi ya njano.

Vitanda vilivyotengenezwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe pamoja na kuwekwa godoro kwa juu, hii inaashiria kuwa vitanda hivi vinauzwa tayari kwenda kutumika na mnunuzi.

Ubunifu mkubwa katika kazi ya useremala huongeza thamani katika samani zinazotengenezwa, katika eneo la nje meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao imeongezewa thamani kwa kupakwa rangi yenye mng'ao mzuri.

Ndani ya duka kubwa la kuuzia samani za ndani pamoja na urembo mbalimbali, yamewekwa masofa yenye rangi ya njano pamoja na kijivu sofa hizi zipo tayati kwajili ya kwenda kwa mteja.

Kiti cha mbao kinachonesanesa kimetengenezwa vizuri na kuwekwa katika chumba cha kuuzia samani, kiti hiki ni maalumu kwa mwanamke anayenyonyesha au mzee anayeumwa miguu.

Meza kubwa ya mbao iliyozungukwa na viti sita, imewekwa katika eneo la nje samani hizi zikotayari kwa ajili ya kubebwa na kwenda kutumika nyumbani kwa mteja.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga hafifu, samani mbalimbali za ndani zenye gharama kubwa zimepangwa, samani hizi ni pamoja na makochi, meza na vitanda.

Eneo la nje lenye mwanga wa jua pamoja na miti yenye majani yenye rangi ya kijani. Mafundi wawili selemala wameketi huku wakiranda mbao, fundi hawa wanatengeneza samani za ndani aina ya meza.

Eneo la nje lililopangwa vitanda vyenye rangi nyeusi, nyeupe, pamoja na kahawia vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Vitanda hivi vina ukubwa mdogo ikidhihirisha kuwa ni vitanda vya watoto.

Chakula ni sehemu kubwa sana ya binadamu, ndani ya duka hili la kuuza samani, meza pamoja na viti vya chakula, vimetengenezwa na kupakwa kwa rangi ya kahawia.

Wanafunzi wa useremala wapo katika eneo la nje wakijifunza kuranda mbao kutoka kwa mwalimu wao, wanafunzi hawa ambao wanajifunza kwa vitendo huchukua mbao na kuziunganisha, ili kuweza kutengeneza samani mbalimbali za ndani.

Eneo la nje lililopo kandokando mwa barabara limepangwa vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma. Hii humrahisishia mjasiriamali wa vitanda hivi, kuweza kupata wateja na kutangaza biashara yake kwa urahisi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga mkali wa jua zimepangwa samani aina ya makochi, makochi haya yametengenezwa kwa chuma mbao pamoja na godoro, hii inaashiria kuwa eneo hili ni duka la kuuza samani.

Sehemu ya nje ya duka kimewekwa kitanda kizuri, kilichotengenezwa kwa mbao ya mninga pembezoni mwa kitanda hiki zimewekwa meza ndogo ili kuongezea thamani bidhaa hii.

Kochi dogo la ndani lenye siti moja limetengenezwa kwa ubunifu mkubwa, huku likiwekwa magodoro yaliyofunikwa kwa kitambaa chenye rangi ya maziwa.

Ili kutatua tatizo la nafasi ndogo katika nyumba mafundi seremala wametunga na kubuni aina ya vitanda ambavyo huchukua nafasi ndogo katika nyumba. Vitanda hivi viwili vilivyounganika huweza kutumika na watu wawili tofauti bila kubanana.

Duka kubwa la samani llimepambwa kwa picha pamoja na mwanga bandia. Duka hili linauza makabati ya nguo, vitanda, makochi pamoja na meza.

Jengo kubwa aina ya ghorofa limejengwa vyumba mbalimbali ambavyo vinapangishwa kwa wafanyabiashara, kwenye eneo hili biashara za samani za ndani aina ya makochi na meza zimepangwa tayari kusubiria wateja.

Sehemu ya ndani iliyotengenezwa kwa mabati pamoja na miti mikubwa yamepangwa makochi mbalimbali, tayari kwa kuuzwa makochi haya yametengenezwa kwa vifungo ili kuonyesha ubunifu wa mtengenezaji.

Ndani ya duka linalouza samani zimepangwa kabati za chuma ambapo juu yake mito midogo ya kuegemea kwenye makochi, imepangwa ikiwa na rangi tofauti tofauti.

Ndani ya mgahawa mmoja muhudumu anatenga sahani ya chakula kwa ajili ya mteja. Mteja anafurahia chakula hiki kwani limepangiliwa katika muonekano mzuri.

Wageni kutoka sehemu mbalimbali, wamesimama kwenye meza kubwa ya kupokea wageni. Wageni hawa wamevalia sare, ikiashiria kuwa ni madereva wa magari ya watalii.

Mandhari nzuri ya ndani iliyojengwa kwa ustadi mkubwa pamoja na hewa ya kutosha. Sehemu hii huuzwa chakula chenye gharama kubwa pamoja na vinywaji ambavyo humfanya mtumiaji kujisikia vizuri na kujihisi wa gharama sana.

Eneo kuubwa lililojengwa na paa lililoezekwa kwa chuma pamoja na kupangwa viti virefu vyenye rangi nyekundu eneo hili ni sehemu ya mapumziko ambapo watu huja kujinunulia vinywaji tofautitofauti vyenye kilevi na visivyo vya kilevi.

Ndani ya duka dogo la kuuzia samani za ndani, yamepangwa makochi yenye rangi ya kijivu. Mnunuzi ambapo kulipia makochi haya, hupata vimito vidogo kama nyongeza ya kupendeza sebule yake.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa vitu vya asili, kama vile mbao na mwanga bandia, ikidhihirisha kuwa sehemu hili nisehemu ya starehe. Nje ya eneo hii imewekwa orodha ya vitu, ambavyo vianapatikana kwenye sehemu ya ndani.

Mandhari nzuri iliyozungukwa na taa zinazotoa mwanga wa njano miti bandia pamoja, na zuria lenye rangi nyekundu. Wameketi wageni wakisubiria huduma kutoka kwa wahudumu waliovalia sare zilizopendeza.

Eneo kubwa la mapokezi lililotengenezwa kwa mbao ya mninga pamoja na kuwekwa mmea wenye rangi ya kijani amesimama mfanyakazi ambaye ameajiriwa kwa ajili ya kuwapokea wageni.

Ndani ya mapumziko wamesimama wahudumu wawili katika sehemu ya mapokezi. Wahudumu hawa wamevalia mashati meupe pamoja na viremba vyeusi huku wakimuhudumia mgeni wao.

Ndani ya nyumba kubwa ya wageni iliyojengwa kwa mbao, pamoja na madirisha ya vioo, wameketi wageni mbalimbali. Wageni hawa wanafurahia chakula pamoja na vinywaji vilivyo juu ya meza zao.

Eneo kubwa la ndani la hoteli lenye mwanga bandia pamoja na meza kubwa ya mapokezi. Eneo hili limepambwa kwa miti bandia, picha za ukutani pamoja na saa.

Ili kuongezea thamani chumba, samani zilizowekwa ndani ya chumba hiko hupaswa kuwa zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Ndani ya nyumba ya mapumziko, kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kufunikwa kwa chandarua kimetandikwa vizuri hivyo kumfanya mgeni kujisikia vizuri.

Nyumba ya mapumziko hupambwa na samani zenye gharama hivyo kuongeza muonekano mzuri wa eneo hilo, ndani ya nyumba ya mapumziko iliyonakshiwa na kupambwa kwa miti ya bandia, picha nzuri pamoja na vitabu mbalimbali wageni wanasubiriwa ili waweza kuhudumiwa.

Mandhari nzuri ya ndani iliyopakwa rangi ya kuvutia pamoja na mwanga bandia, imezungukwa na runinga, mitungi ya kuzimia moto pamoja na makabati. Wahudumu mbalimbali waliovalia sare wako tayari kwa ajili ya kuhudumia wageni wanaoingia.

Eneo kubwa la ndani la sehemu ya mapumziko ambalo limepangwa viti pamoja na meza kwa ustadi mkubwa. Eneo hili hutumika na wageni pamoja na wenyeji mara baada ya kuchoka na kutaka mapumziko mbali na nyumbani.

Mandhari kubwa ya ndani iliyozungukwa na picha za ukutani, mimea bandia pamoja na mazulia nadhifu. Sehemu hii imetundikwa mwanga bandia wenye sura ya mduara pamoja na kusafishwa vizuri tayari kwa kukaribisha wateja.

Ndani ya eneo la soko linalouza mboga freshi, wamesimama wauzaji pamoja na wanunuzi. Eneo hili ambalo husindika mboga hizi na kuziuza kwenye soko la ndani pamoja na soko la nje.

Ili kupata virutubisho vilivyo kamili kutoka kwenye mbogamboga. Mnunuzi humpasa kutembelea eneo la sokoni na kupata mboga ambazo zimetoka kuvunwa.

Mjasiliamali mdogo wa duka la reja reja amekaa ndani ya duka, huku akisubili wateja duka hili linauza bidhaa za ndani pamoja na bidhaa za chakula kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Ndani ya duka la chakula, mnunuzi mmoja ameshikilia paketi za nafaka, akikagua maelezo yaliyoandikwa juu yake na kuchunguza muda wa matumizi.

Ndani ya eneo kubwa la maonyesho ya kibiashara. Wahudumu mbalimbali wameleta vitu vyao ili kuweza kuuza. Wahudumu hawa wanauza bidhaa ambazo humsaidia mtumiaji kuweza kukata mboga katika maumbo mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la kiutalii zinauzwa nguo zilizotengenezwa kiasili, pamoja na vikapu na vyungu. Duka hili linauza vikapu vilivyotengenezwa kwa ukindu na shanga, pamoja na vinyago vya mbao .

Ndani ya sehemu ya soko mjasiriamali mdogo amepanga bidhaa zake za mbogamboga tayari kwa kusubiria wateja. Bidhaa hizi hutumika kwa ajili ya mapishi mbalimbali ikiwemo; vyakula vya protini, pamoja na vyakula vya wanga.

Mjasiriamali wa mbogamboga amesimama katika eneo la nje ambalo limejengwa kwa mbao. Mjasiriamali huyu anauza mboga za majani pamoja na nyanya kwa mteja wake.

Eneo kubwa la soko lenye muingiliano wa watu ikiwemo wateja pamoja na wauzaji, eneo hili lina wauzaji wengi wa vitu kama mafuta, matunda pamoja na mbogamboga.

Eneo la nje la soko lililozungukwa na viti pamoja na meza za mbao. wameketi wajasiliamali wadogo, wanaouza mbogamboga na kuweka uchafu katika matenga yaliyotengenezwa kwa mkono.

Eneo dogo la nje lililotengenezwa kibanda chenye turubai pamoja na mbao. Mfanyabiashara huyu amesimama akiwa ameshikilia vitunguu tayari kwa kutumika kwa matumizi ya binadamu.

Mjasiriamali mdogo wa mbogamboga na matunda anamkabidhi mnunuzi mboga zake kwenye mfuko mwekundu. Muuzaji huyu huuza vitu vyake kwa bei ya chini ikiwepo nyanya kwa bei ya shilingi kumi.

Wafanyabiashara wa mbogamboga pamoja na matunda wameketi katika eneo la nje la soko, wafanyabiashara hawa wamepanga bidhaa zao kwa usafi katika ndoo pamoja na maplastiki makubwa.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za mazulia. Mazulia haya yamekunjwa vizuri na kupangwa katika mstari ulio nyooka ili kumpa nafasi mnunuaji kuweza kuchagua bila kuharibu.

Ndani ya duka ndogo la nguo wamesimama wanunuzi pamoja na muuzaji, linauza nguo mbalimbali aina ya mashati, magauni pamoja na sketi. Hii humuongezea kipato muuzaji na hivyo kuweza kuleta mzigo mwingine.

Mara baada ya kuvuna wakulima wadogowadogo huchukua bidhaa zao na kupeleka sokoni kuuza, ndani a soko hili bidhaa za matunda kama vile ndizi na maembe vimepangwa tayari kwa kusubiria wateja.

Eneo la soko lenye hewa ya kutosha pamoja na mwanga wa jua, ameketi mjasiriamali mdogo wa mbogamboga, mfanyabiashara huyu uuza nyanya, pamoja na vitunguu kwa kutumia mizani.

Mwili wa binadamu huhitaji virutubisho mbalimbali ili kuweka afya katika hali nzuri. Mfanya biashara wa mbogamboga, ameshikilia mikononi mwake aina mbalimbali ya mboga za majani, ambazo huumpa virutubisho binadamu yeyote anayetaka kuwa na afya njema.

Mwanaume mmoja mwenye umri mkubwa aliyevalia kanzu yenye mikono mirefu, amekaa chini huku akiuza bidhaa mbalimbali, mwanaume huyu anauza mafungu ya machungwa pamoja na bamia.

Eneo kubwa la soko kwenye muda wa jioni wameketi wafanyabiashara wadogo wadogo wakiuza mboga pamoja na matunda, kwenye eneo hili wafanyabiashara huuza bidhaa kama vile viazi pamoja na vitunguu maji.

Mjasiriamali mwenye jinsia ya kike, amesimama kwenye eneo la nje; ambapo amepanga meza matunda tofautitofauti. Matunda haya yakiwemo: tufaa, ndizi, tikiti pamoja na machungwa.

Mfanyabiashara mwenye jinsia ya kike ameketi katika eneo la wazi akiuza bidhaa za nafaka, mfanyabiashara huyu amevalia kofia kubwa ya kiasili ili kujizuia na mwanga wa jua.

Ili kuweza kumvutia mteja, wauzaji wa masokoni hupanga bidhaa zao katika hali ya usafi na hali ya kuonekana. Ndani ya soko kubwa wauzaji wameketi wakisubiri wateja wao, huku wakiwa wanayasafisha matunda yao.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile viatu vya kike mikanda ya kiunoni pamoja na nguo, lipo katika eneo la ndani. Duka hili limepangwa katika ustadi mkubwa ili kumuwezesha mnunuzi kuweza kuchagua kwa urahisi.

Kwenye mandhari ya nje yenye mwanga mkali wa jua, pamoja na miti mirefu wakulima wamepanga bidhaa zao kwenye magunia wakisubiri wateja waje kununua.

Sokoni ni sehemu ambayo unaweza kupata bidhaa yoyote ya chakula, ikiwa katika hali yenye ubora. Kwenye soko hili wajasiriamali mbalimbali wameketi katika viti vyao wakisubiria wanunuzi.

Eneo la soko ambapo wamekusanyika wafanya biashara pamoja na wanunuzi wa vitu mbalimbali, wafanya biashara hao wanauza vitu kama vile nyanya, ndizi mbivu, magimbi, viazi na mihogo.

Mara baada ya kuvuna, mkulima mdogomdogo huchukua bidhaa zake na kuzipeleka sokoni tayari kwa kuuzwa. Bidhaa hizi ni pamoja na matunda, mbogamboga na bidhaa za nafaka.

Ndani ya soko kubwa muuzaji anauza aina mbalimbali ya bidhaa ili kujiongezea kipato mama huyu mjasiriamali anauza mbogamboga pamoja na nafaka kama vile mahindi na maharage.

Sehemu ya nje ya soko la kitalii wameketi wajasiriamali wadogo wadogo, wakiuza bidhaa kama vile mavazi ya asili shanga na hereni.

Ndani ya duka linalouza taa za umeme ameketi mjasiriamali akiwa anatumia kompyuta mpakato, duka hili lililopakwa rangi nyekundu linauza taa mbalimbali ambazo huongeza mung'ao na thamani katika nyumba.

Duka dogo la kuuzia bidhaa kwa watalii kama vile mikanda ,cheni, hereni, vinyago pamoja na nyungo. Vitu hivi hutengenezwa kwa shanga pamoja na vitu vya asili.

Wajasiliamali wadogo hubuni njia mbalimbali za kuweza kujipatia eneo ili kuuza bidhaa zao, kwenye eneo la nje mjasiliamali amepanga bidhaa zake kwenye mkokoteni ambapo anauza kabichi, matango, karoti pamoja na bidhaa za nafaka.

Eneo la nje la soko ambalo linauza mboga za majani, nyanya na vitunguu vilivyo katwa majani wameketi wajasiriamali wakiwa wanawasubiri wanunuzi.

Eneo kubwa la nje lenye mwanga wa kutosha pamoja na hewa safi, mfanyabiashara ndogondogo ameweka juu ya meza nyanya zilizo mbichi pamoja na zilizo iva. Mfanyabiashara huyu anachagua nyanya nzuri na kumpatia mteja wake.

Ndani ya duka kubwa linalouza vitu vya asili ameketi mjasiriamali ambaye amevaa kitambulisho shingoni mwake. Kwenye duka hili vitu vizuri kama vile nyungu, heren, cheni na taa mbali mbali zimepangwa na kuuzwa kwa bei ya juu kwa watalii.

Duka kubwa la nafaka zilizopangwa katika eneo la nje katika mpangilio mzuri, nafaka hizi pamoja na viungo vya chakula vimewekwa kwenye ndoo, madumu pamoja na makasha mbalimbali.

Mjasiriamali mdogomdogo ameketi katika eneo la nje, huku akisubiria wateja waweze kuja kununua nafaka zilizowekwa kwenye vifungashio, pamoja na viazi, malimao na nyanya.

Wafanyabiashara wadogowadogo wanaouza bidhaa aina moja wamejipanga kandokando mwa barabara. Wajasiriamali hawa wa jinsia ya kike wanauza matunda pamoja na mbogamboga.

Kwenye eneo dogo la biashara wajasiriamali wanaouza mabegi pamoja na mikoba mbalimbali wameketi wakiwa wanaongea na wateja wao. Kwenye eneo hili mikoba aina mbalimbali inayotengenezwa kwa ngozi huweza kupatikana.

Eneo la soko ni sehemu ambayo mnunuzi huweza kupata bidhaa kwa urahisi na kwa bei ndogo kwenye soko hili bidhaa kama maembe, ndizi, nanasi ,parachichi pamoja na ubuyu vimepangwa kwa ustadi mkubwa .

Ndani ya eneo la soko mboga pamoja na matunda vinauzwa katika mpangilio mzuri, vitu hivi ni pamoja na nafaka, matunda, mbogamboga pamoja na vitoweo.

Mfanyabiashara wa mbogamboga pamoja na matunda amekaa katika sehemu ya nje ambayo ametengeneza kibanda cha kuuzia bidhaa zake. Mjasiriamali huyu anauza bidhaa nyingi za matunda, kama vile: matikitimaji, mananasi, machungwa pamoja na maembe.

Eneo kubwa la nje linalouza bidhaa mbalimbali kama vile matunda pamoja na mbogamboga. Eneo hili la soko lipo karibu na barabara, hivyo kumruhusu mteja kuweza kununua vitu kwa wingi na kuweza kuondoka kwa urahisi.

Mwanamke mmoja mjasiriamali amepanga nyanya zilizoiva, pamoja na mbichi katika meza kubwa. Juu ya nyanya hizi zimewekwa vibao zikionesha bei za kila ya kila fungu la nyanya.

Ndani ya duka kubwa la nafaka amesimama mnunuzi pamoja na muuzaji akiwa anapima nafaka kwenye mizani, duka hili linauza nafaka kama vile mchele, njugu mawe, mahindi na maharagwe.

Mjasiriamali mdogo amepanga viazi mbatata kwenye ndoo huku vikielekea juu, viazi hivi humsubiria mteja ambaye hupita barabarani na kwenda kuvinunua kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Wajasiriamali wawili wa biashara ya matunda wamepanga meza matunda yao katika hali ya usafi sana. Wauzaji hawa wanauza matunda aina ya tufaa nyekundu, tufaa za rangi ya kijani, ndizi, papai, pamoja na machungwa.

Mara baada ya kulima, mkulima mdogomdogo hukusanya mavuno yake na kwenda kuuza eneo la sokoni. Kwenye soko hili mkulima anauza viazi, karoti, pamoja na nyanya.

Sokoni ni eneo ambalo mnunuzi hupata bidhaa nyingi kwa wakati mmoja na kwa bei ndogo, ndani ya soko wauzaji wawili wameketi wakiuza bidhaa zao aina ya: vitunguu swaumu, vitunguu maji, tangawizi, nyanya pamoja na mboga za majani.

Taasisi ya kifedha huwasaidia watu binafsi, pamoja na wajasiriamali wadogo kuweza kupata mkopo kujikwamua kiuchumi. Taasisi hii ya kifedha imetoa maelekezo mbalimbali ambayo humsaidia mtu kuweza kujua namna mbalimbali ya kupata mkopo bila vipingamizi vingi.

Hii ni taasisi ya kifedha ambayo imesajiliwa kuweka na kutoa pesa pamoja na kutoa mikopo kwa watu ambao wanastahili. Ndani ya taasisi hii, mfanyakazi mmoja ameketi kwa furaha sana akitumia kompyuta yake.

Ndani ya simu janja kuna miundo mingi iliyowekwa, inayoweza kumfanya mteja kutumia taasisi ya fedha kuweza kufanya miamala bila kwenda katika ofisi zao.

Ili kurahisisha kufanya malipo na kupunguzia watu kadhia ya kutembea na kiasi kikubwa cha fedha, taasisi za kifedha ziligundua kadi tofauti tofauti ambazo hutumika kufanya malipo ya ndani pamoja na nje ya nchi.

Ukuaji wa teknolojia humfanya mtumiaji wa mitandao ya simu kuweza kutuma na kupokea pesa kwa kutumia simu ya kiganjani. Mtandao huu wa simu umeweza kumsaidia mtumiaji kupokea pesa kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki.

Ukuaji wa teknolojia humwezesha mtumiaji wa mitandao ya simu kuweza na kutuma na kupokea pesa ndani na nje ya nchi, ujumbe huu unaashiria kuwa mtumiaji wa simu ameweza kupokea pesa kutoka kwenye tasisi ya kifedha.

Moja ya huduma ambazo hutolewa na mitandao ya simu ni pamoja na kutuma na kupokea pesa kwa mtumiaji. Kwenye duka hili huduma ya kutuma na kutoa pesa inapatikana kwa urahisi.

Teknolojia ya mitandao ya simu imekua sana hivyo wamebuni vitu vizuri ambavyo vinaweza kumsaidia binadamu wa kawaida kama vile kufanya malipo ya ndani na nje ya nchi ya kwa kutumia mtandano huo.

Eneo la nje la biashara ambalo limezungukwa na pikipiki pamoja na mikokoteni, kwenye eneo hili huduma za kifedha za kutuma na kupokea hutolewa kwa wapita njia.

Kwenye mashine moja ya kutolea na kuweka pesa, limewekwa tangazo linaloelezea kupata mkopo chini ya asilimia nne ya riba. Mkopo huu unatolewa na taasisi ya kifedha inayomiliki mashine hii.

Eneo la wazi lenye mchanga mweupe pamoja na majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyumba nzuri na za kifahari imejengwa katika mpangilio mzuri; hii inaashiria kuwa nyumba hizi zimewekwa kwa ajili ya biashara.

Jengo kubwa lililozungukwa na mageti pamoja na nyaya za umeme zinazotumika kwa ajili ya ulinzi, lipo tayari kwa kuuzwa. Jengo hili limejengwa na vyumba vingi, ikimaanisha kuwa ni jengo lenye vyumba vya kulala.

Jengo refu aina ya ghorofa limejengwa katika eneo la wazi, ambalo limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi. Jengo hili limejengwa kwa ustadi mkubwa hivyo kuruhusu wafanyabiashara mbalimbali, kuweza kukodi vyumba kwa ajili ya kufungua ofisi.

Mandhari nzuri iliyojaa mchanga na uoto wa asili; wenye rangi za kijani kibichi, yanaonekana maghorofa mawili yaliyo marefu sana. Maghorofa haya yamepangwa na kujengwa kwenye safu nyingi ikiashiria kuwa ni sehemu ya ofisi zinazokodishwa.

Eneo kubwa la nje lililozungukwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi amesimama dalali mmoja anaeuza nyumba, dalali huyu yupo tayari kumuonyesha mnunuzi mazingira mbalimbali ya nyumba ili aweze kununua.

Nyumba kubwa ya kuishi iliyozungushiwa uzio mrefu pamoja na kuwekwa madumu makubwa ya maji imejengwa katika ustadi mkubwa, nyumba hii imewekwa vyumba vingi ili kuwezesha wapangaji wengi kuishi ndani ya nyumba moja.

Eneo kubwa la nje lililojengwa jengo refu aina ya gorofa na Kuzungushiwa kwa uzio wa geti pamoja na matofali .Eneo hili lipo tayari kwa ajili ya kuuzwa na kupata mmiliki mpya.

Nyumba kubwa iliyopakwa rangi ya maziwa pamoja na kuezekwa na vigae, imezungukwa na mimea ya asili yenye rangi ya kijani kibichi, nyumba hii imewekwa katika hali ya usafi, hivyo kumruhusu mtu yeyote kuweza kupangishwa na kuanzisha makazi.

Eneo kubwa lililojengwa majengo malefu aina ya ghorofa ambayo yapo tayali kwaajili ya kupangishwa, jengo hizi zimejengwa kwa vyumba vingi hivyo kuluhusu watu pamoja na ofisi mbalimbali kuweza kukaa pamoja.

Biashara ya kuuza mali ambazo hazihamishiki imekuwa kwa kiasi kikubwa. Nyumba hii aina ya ghorofa, iliyozungushiwa uzio mrefu inauzwa kwa bei nzuri, hivyo kumfanya mnunuzi kupata kitu kizuri na chenye thamani kubwa.

Dalali mmoja wa kuuza nyumba amesimama ndani ya chumba kikubwa cha duka kilichopakwa rangi nyeupe pamoja na milango ya vioo. Dalali huyu anamueleza mteja ukubwa wa chumba hiki ili kuweza kumpa sifa za eneo.

Jengo kubwa la nyumba ambayo haijakamilika imewekwa tangazo kuwa inauzwa. Hii inaashiria kuwa mwenye nyumba ameshindwa kumalizia eneo hili hivyo kumpa nafasi mtu mwingine kuweza kuimiliki.

Jengo kubwa aina ya ghorofa limejengwa kuelekea juu huku likiwa limepakwa kwa rangi nyeupe, jengo hili ambalo halijaisha limewekwa vyumba vingi ikiashiria kuwa ni jengo lililoweka mahususi kwa ajili ya biashara.

Duka kubwa la kuuzia mavazi pamoja na viatu vya watu wazima ,duka hili linauza nguo aina ya suti, mashati ya mikono mirefu, suruali na viatu vya kiume.

Duka kubwa lililotengenezwa kwa milango pamoja na uzio wa kioo linauza bidhaa mbalimbali za kike. Bidhaa hizi ni pamoja na manukato na viatu virefu.

Ndani ya duka kubwa linalouza nguo za watoto limezungukwa na mwanga bandia pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza. Nguo hizi zimepangwa kwenye mstari ili kutofautisha magauni, suruali pamoja na makoti.

Ili kuleta muonekano nadhifu, inampasa mtu kuvaa kiatu chenye gharama kubwa pamoja na kutengenezewa na bidhaa ya ngozi, ndani ya duka kubwa, viatu vya kiume vilivyotengenezwa kwa ngozi pamoja na kumaliziwa kwa ustadi mkubwa, vimepangwa tayarari kwa kumsubiria mteja.

Ndani ya duka kubwa la nguo, wamesimama wanunuzi wakichagua nguo mbalimbali, kama vile vitambaa vya shingoni, mashati na makoti. Mlinzi amesimama mlangoni, kuwasaidia wanunuzi na kuwakagua, ili kujua kama wameiba au wamelipia bidhaa zote.

Duka kubwa la nguo linalouza nguo za kike pamoja na kiume limepangwa katika ustadi mkubwa, ndani ya duka hili bidhaa kama magauni, mashati, mikoba pamoja na kofia huuzwa kwa wateja wote.

Kwenye duka moja ambalo huuza mikoba, mabegi ya mgongoni pamoja na ya mikononi, yamepangwa makabati ya chuma kuelekea juu. Mabegi haya, hutumika nyakati za kusafiri au kwenda ofisini.

Duka kubwa la kuuza nguo za kiume kama vile makoti, suruali pamoja na mashati limepangwa midoli ambayo husaidia kuonyesha nguo hizi vizuri kwa wateja.

Duka kubwa la kuuza mabegi pamoja na mikoba ya kike na ya kiume, ndani ya duka hili wanunuzi wa jinsia ya kiume wamesimama wakichagua aina ya mikoba wanayohitaji.

Duka kubwa la kuuza bidhaa zinazotumika na jinsia ya kike. Duka hili linauza: fulana, cheni, kofia, pamoja na viatu vyenye kisigino kirefu.

Duka kubwa la nguo linalouza mashati ya kiume yenye mistari ya mirabamiraba. Duka hili lina vibao vyenye alama inayoelekeza kuwa kuna punguzo la bei la zaidi ya asilimia arobaini.

Sehemu ndogo ya duka ambapo kimetengwa chumba cha kuweza kujaribia nguo. Chumba hiki kimewekwa hususani ili mnunuzi aweze kujaribu nguo kabla ya kwenda kulipia na hivyo kumpunguzia matatizo ya kununua kitu asichohitaji.

Maduka ya bidhaa yamepangwa katika mstari ulionyooka katika eneo la ndani. Maduka haya yanayouza bidhaa mbalimbali yamezungukwa na mwanga bandia, hewa ya kutosha, pamoja na viti vya mbao.

Duka la kuuzia vitu mbalimbali kama vile mikoba ya kike pamoja na bidhaa za vibanio vya nywele, liko katika eneo la ndani. Bidhaa hizi zenye rangi ya shaba nyeusi na nyeupe zimepangwa kwa ustadi mkubwa, hivyo kudhihirisha kuwa zinauzwa pia kwa gharama ya juu.

Sehemu Ndogo ya kupumzikia ambayo imenakshiwa kwa picha za ukutani pamoja na mwanga bandia. Imewekwa majokofu pamoja na vileo vya aina mbalimbali sehemu. Hii hutumika mara baada ya muda wa kazi.

Soko kubwa la kuuza viatu vya kiume pamoja na viatu vya kike, wanunuzi wanapita ili kuweza kuchagua bidhaa hizi kabla ya matumizi.

Ndani ya duka kubwa la viatu vya watoto vimepangwa katika ustadi mkubwa viatu hivi vina rangi mbalimbali, ikiwepo rangi ya uwaridi nyeusi nyeupe pamoja na rangi ya bluu.

Ndani ya duka kubwa la nguo pamoja na vitu mbalimbali, midoli mikubwa imesimamishwa katika sehemu ya juu, hivyo kufanya biashara hii iweze kuonekana kwa urahisi.

Viatu vya watoto wadogo pamoja na magunia vimetundikwa ndani ya duka, nguo hizi za watoto wa kike zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa na kwenda kuvaliwa na watoto.

Duka kubwa la nguo za kiume ambazo zimepangwa katika mpangilio mzuri. Ndani ya duka hili, punguzo la bei mpaka asilimia arobaini, hutolewa kwa mnunuzi yoyote.

Kwenye duka dogo linalouza bidhaa za kiume kama vile mashati yamepangwa katika meza ndefu. Mashati haya kuupunguza na kuuzwa kwenye bei ndogo mpaka kufikia asilimia hamsini na tano.

Ndani ya nyumba ya starehe vimepangwa viti pamoja na meza katika hali ya usafi; mhudumu amesimama katika meza kubwa kwa ajili ya kupokea wageni wanaotaka huduma katika sehemu hii.

Eneo la ndani linaloonyesha kabati lililojengwa kwa chuma, ili kuning'iniza nguo zinazouzwa, nguo hizi zenye mikono mirefu zinaashiria kuwa ni nguo za jinsia ya kiume.

Duka kubwa lililopambwa kwa makabati ya chuma pamoja na mwanga bandia, duka hili linauza nguo za watoto wa kike kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka saba.

Eneo la ndani ya duka, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo. Bidhaa kama vile; makoti, nguo pamoja na kofia vimewekwa katika mpangilio mzuri. Hii inaashiria kuwa hili ni duka la nguo za binadamu.

Ndani ya duka kubwa linalouza nguo za kiume imebandikwa bango kubwa ikiashiria kuwa bei iliyopo hupunguzwa zaidi ya asilimia arobaini kwa mteja atakayenunua.

Viatu vingi, vimepangwa kwenye makabati ya mbao, katika mistari iliyo nyooka na vingine vikiwa vimetandazwa chini. Viatu hivi huuzwa kwa wanunuzi kwa reja reja pamoja na jumla.

Ndani ya jengo kubwa lililowekwa ofisi mbalimbali. Meza yanapokezi imeekwa kwa ajili ya kupokea wageni. Kwenye jengo hili ngazi za umeme za kushuka na kupanda zimetengenezwa katika ubora mkubwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja makabatu ya mbao, yaliobandikwa bei, zimepangwa vitafunwa ambavyo hutumika kuburudisha watoto pamoja na watu wazima.

Sehemu ndogo ya duka kubwa ambalo limepangwa chupa zenye rangi tofautitofauti zilizotengenezwa kwa plastiki, chupa hizi zimejazwa bidhaa ambazo zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya mwanamke na mtoto wa jinsia ya kike.

Sehemu ya ndani ya duka yenye mwanga bandia yamepangwa makabati marefu yaliyotengenezwa kwa chuma. Ndani ya makabati haya zimepangwa juisi za matunda ambazo zipo kwenye ujazo tofauti.

Bidhaa ambayo hutumika kama ladha katika chakula inayotengenezwa kwa kutumia mayai na mafuta imeshikiliwa ndani ya duka, bidhaa hii imesindikwa na kuwekwa kwenye ujazo tofauti ili kumuwezesha mteja kuweza kununua kulingana na kiasi chake cha fedha.

Tenga kubwa lililotengenezwa kwa chuma na magurudumu ya plastiki linasukumwa kuelekea kwa mhasibu, ndani ya tenga hili kuna mbogamboga ambazo mnunuzi ameziweka kwa ajili ya kwenda kutumia nyumbani.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa za ndani, wamesimama wasimamizi pamoja na wanunuzi. Mnunuzi mmoja amevalia barakoa mdomoni mwake; hii inaashiria kuwa kipindi hiki kilikuwa kipindi cha mlipuko wa magonjwa.

Ndani ya duka la rejareja amesimama mnunuzi akiwa anasoma maandishi yaliyoko kwenye bidhaa, mnunuzi huyu anajaribu kuangalia tarehe ya matumizi ya bidhaa hiyo.

Ndani ya eneo kubwa la duka lililotengenezwa la milango ya kioo. Mafuta yakuweka katika injini za gari yamepangwa katika mstari iliyonyooka, mafuta haya hutumika kama vilainishi na kuweza kufanya gari kufanya kazi vizuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali, yamejengwa makabati marefu yaliyopangwa kwenye safu zilizonyooka. Ndani ya kabati hizi zimepangwa chupa mbalimbali za mvinyo ambazo humpa burudani mtumiaji wake.

Ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa za rejareja wamesimama wauzaji wakiwa wanasubiria wanunuzi wa bidhaa hizo. Soko hili limetawaliwa na mwanga bandia jengo refu pamoja na makabati yenye magurudumu kwa chini.

Kwenye eneo dogo la duka bidhaa mbalimbali ambazo hutumiwa na binadamu zimepangwa katika makabati ya chuma, bidhaa hizi ni pamoja na zilizosindikwa na zingine zikiwa bidhaa za viwandani.

Ndani ya duka kubwa la rejareja; meza ndefu pamoja na makabati yamepangwa ili kuweza kuweka bidhaa ziweze kuonekana vizuri. Duka hili liko pembezoni mwa mji hivyo kufanya wapita njia waweze kusaidika kwa urahisi.

Ndani ya duka la chakula pamoja na bidhaa za kila siku, makabati yaliyotengenezwa kwa chuma yamepangwa sabuni mbalimbali. Sabuni hizi ni pamoja na za kuogea, kufulia na za kuoshea vyombo.

Duka kubwa la rejareja limepangwa bidhaa mbalimbali katika mistari iliyonyooka, bidhaa hizi zimewekwa katika makabati ya chuma ambayo yamebandikwa bei kwa mbele.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo humruhusu mnunuzi kuchagua bidhaa zozote anazohitaji na kuweka kwenye kikapu, wamesimama wanunuzi wawili ambao wananunua matumizi ya nyumbani na kwenda katika chumba cha muhasibu na kulipia bidhaa hzo.

Ndani ya duka kubwa la rejareja makabati marefu ya chuma yamepangwa bidhaa kama vile: soda, pamoja na maji ya matunda katika mpangilio mzuri; ili kumfanya mnunuzi asiweze kuhangaika na kutafuta bidhaa hizo.

Duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa tofauti tofauti, ambazo zimesindikwa kwa ubora mzuri kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Bidhaa hizi ni pamoja na nafaka pamoja na mafuta ya kula.

Eneo kubwa la ndani linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile: nafaka, maji ya matunda, maji ya binadamu pamoja na bidhaa za usafi, limezungukwa pamoja na mwanga bandia. Eneo hili limebandikwa vibao mbalimbali ili kutoa maelekezo kwa mnunuzi.

Eneo kubwa la duka linalozungukwa na mwanga hafifu pamoja na makabati ya chuma, yaliyopangwa kwenye mstari ulionyooka. Mnunuzi amepita na kikapu ambacho hutumia kukusanya bidhaa zote kabla ya kwenda kulipa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, ambalo mnunuzi huruhusiwa kupita ndani na kujichagulia bidhaa yoyote, zimepangwa aina tofautitofauti ya viatu. Duka hili linauza viatu vya kike na vya kiume pamoja na kandambili za kutembelea.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la kuuzia matunda pamoja na mbogamboga, yamepangwa makabati pamoja na matenga ya kuuzia bidhaa hizo. Bidhaa hizi huweza kusafirishwa ndani na nje ya nchi na hivyo kumuongezea mkulima kipato.

Ndani ya duka dogo lenye mwanga bandia limeweka kabati jeupe, ambalo zimepangwa aina tofauti tofauti ya viatu viatu hivi vina rangi nyeupe rangi ya zambarau pamoja na rangi nyekundu.

Sehemu ya duka la rejareja ambalo limewekwa makabati ya chuma juu yake kukiwa kumepangwa dawa za kusafishia meno. Dawa hizi zimepangwa kwa mpangilio zikitofautisha zenye makali ya juu na makali ya chini, pamoja na zinazoweza kutumika na wakubwa pamoja na watoto.

Ndani ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali, wamesimama wahudumu wakiwa wamevalia sare na vitambulisho katika shingo zao. Bidhaa hizi za plastiki, hutumika kuhifadhia bidhaa kama vile, nafaka na mbogamboga.

Ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo limezungukwa na mwanga bandia pamoja na kuta nyeupe, makabati marefu yaliyopangwa kwa mstari uliyonyooka yamejaa bidhaa mbalimbali; bidhaa hizi hutumika kama sehemu ya chakula katika matumizi ya kila siku.

Eneo la ndani la duka la reja reja ambalo huweza kumruhusu mnunuzi kupita na kuchagua mwenyewe, limepangwa juisi za matunda pamoja na soda mbalimbali, vimiminika hivi vimepangwa kutokana na ujazo pamoja na bei

Duka kubwa la rejareja limepangwa vimiminika vilivyohifadhiwa na kusindikwa kwenye maboksi pamoja na chupa za plastiki. Bidhaa hizi ikiwemo ni maji ya matunda, pamoja na maziwa ya ng'ombe pamoja na mbuzi.

Ndani ya duka kubwa lilipangwa vitu katika mpangilio mzuri, mnunuzi mmoja amebeba kikapu alichokijaza mahitaji tayari kwa kwenda kulipia.

Ndani ya duka la rejareja, kompyuta imewekwa juu ya meza pamoja na kihesabio, kwenye eneo hili wateja huruhusiwa kupita wenyewe na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga hafifu limewekwa kabati jeupe lililopangwa viatu mbalimbali, kwenye kabati hili kuna viatu vya watoto pamoja na viatu vya watu wazima.

Ndani ya duka kubwa bidhaa tofauti zinauzwa, zikiwa zimepangwa katika mipangilio mbalimbali. Duka hili linauza viti vya plastiki, baiskeli pamoja na mipira ya kuchezea watoto.

Eneo kubwa la duka lililopangwa makabati ya chuma na kuwekwa bidhaa juu yake ambazo zimebandikwa bei. Eneo hili ni mahususi kwa kuuza mabakuli yenye mifuniko yaliyotengenezwa kwa plastiki.

Eneo kubwa la duka lililopangwa kwa ustadi mkubwa lenye maandishi makubwa yanayoashiria kuwa ni sehemu ya kuuzia vinywaji vyenye kilevi ndani yake. Vinywaji hivi husindikwa kwa muda mrefu na hivyo kuongezea thamani kinywaji hicho.

Duka kubwa la chakula ambapo humpa ruhusa mnunuzi kutembea na kuchagua yeye mwenyewe ndani ya duka, hili bidhaa kama vile vitafunwa pamoja na maziwa vimepangwa na kuuzwa katika hali ya usafi.

Ili kuongezea chakula radha humpasa mpishi kuweka mafuta ili chakula kiweze kuwa kitamu. ndani ya eneo la duka mafuta ya kupikia yenye ujazo tofauti ikiwemo lita tano na lita tatu yamepangwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa chuma.

Duka kubwa lililotengenezwa kwa mwanga bandia pamoja na makabati ya chuma; linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za watoto na nguo za wakubwa. Duka hili limepangwa vizuri kumuwezesha mteja kutopoteza muda wakati wa kuchagua bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja bidhaa zimewekwa katika chupa za plastiki huku zikiwa zimebandikwa bei bidhaa hizi za kusafishia nyumba pamoja na vyombo zimepangwa katika safu zilizonyoka.